Kuna nguzo za chuma mingi zilizotengenezwa kwa ustadi mkubwa zikiwa zimesimamishwa kwa mpango maalum huku zikiwa zimeshikilia nyaya za umeme ambazo zinaelekea sehemu tofauti tofauti. Mandhari ya sehemu hii yanaonyesha kuwa hiki ni kiwanda cha uzalishaji wa umeme.

Nguzo za chuma zimesimamishwa kwa uangalifu mkubwa na kuunganishwa kwa mpangilio maalum unaoonyesha utaalamu wa hali ya juu. Nyaya nyingi za umeme zimepita juu ya nguzo hizo zikiwa zimebanwa kwa usalama na kuelekezwa kwa ustadi hadi sehemu mbalimbali.

Nguzo ndefu za chuma zimesimama kwa safu zilizo pangwa kwa mpangilio maalum, kila moja ikiwa imeunganishwa kwa vyuma imara na nyaya nene za umeme zinazopita juu yake, sehemu ya kati kuna tranfoma kubwa ya umeme enye rangi ya kijivu ikiunganisha na nyaya zinazozagaa kwa ustadi kuelekea upande tafauti.

Nguzo za chuma zilizotengenezwa kwa ustadi mkubwa zimesimamishwa kwa mpangilio maalum zikionekana kwa wingi na zikiwa na nyayo za umeme zilizounganishwa. Sehemu hii inaonyesha kuwa ni kiwanda cha uzalishaji wa umeme.

Nguzo ndefu za chuma zimesimamishwa kwa mpangilio wa mistari mingi ilyonyooka. Zikionekana na kina kirefu na uimara mkubwa. Zimeunganishwa kwa ustadi wa hali ya juu na kushikilia nyaya za umeme zinazotandaza kuelekea pande tofauti. Muundo na mpangilio wa miundo mbinu hii inaonyesha kuwa sehemu hii ni kiwanda cha umeme.

Nguzo ndefu za chuma zimesimama kwa mpangilio wa mistari iliyonyooka. Kila moja ikiwa na nyaya za umeme zilizounganishwa kwa ustadi wa hali ya juu. Nyaya hizo zimeelekezwa kwa upande mbalimbali, zikionyesha mfumo uliyopangwa kwa umakini na utaalamu wa kisasa, kwa kusambaza umeme katika maeneo tofauti.

Nguzo nyingi za chuma zimesimama kwa mpangilio wa kiufundi kila moja ikiwa imeunganishwa kwa ustadi ili kushikilia nyaya za umeme zinazoelekea upande tofauti. Muundo huu unaonekana kuwa sehemu ya kiwanda cha uzalishaji umeme ukionyesha teknolojia na utaratibu wa kusambaza ni sharti kwa ufanisi.

Nguzo za chuma, zinaonekana kusimamishwa, kutengenezwa, na kupangwa kwa ustadi mwingi. Vifaa vyenye rangi ya hudhurungi, vinaonekana kushikiliwa na nguzo hizi, huku zikishika nyaya za umeme. Kituo hiki kinaonekana kuwa kituo cha uzalishaji wa umeme.

Nguzo ya chuma ambalo lina kina kirefu linaonekana kutengenezwa kwa ustadi na umakini mno. Nyaya za umeme zinaonekana kushikiliwa katika pande zote mbili.

Moshi mkubwa wa rangi nyeupe unaonekana ukipanda juu kuelekea angani. Ukiashiria shughuli za uzalishaji zinazoendelea. Majengo meupe yanaonekana katika eneo hili, yakiwa sehemu ya miundo mbinu ya kiwanda. Kando na majengo hayo, nguzo za chuma zinaonekana zimeshikilia nyaya za umeme, zinazoelekea maeneo mbalimbali.

Nguzo refu za chuma zimesimamishwa wima na kushikilia nyaya za umeme nne kwa kila upande. Kwa kimo kirefu cha nguzo hizi inaonekana kuwa nyaya hizi zimebeba kiwango kikubwa cha umeme.

Kuna pipa mbili kubwa ambazo zinaonekana zikiwa na rangi nyeupe huku moja ikiwa na maandishi makubwa yanayosomeka Kengen . Nguzo za chuma zinaonekana zimeshikilia nyaya za umeme. Sehemu hii inaonekana kuwa kiwanda cha uzalishaji wa umeme.

Kuna nyaya nyingi za umeme zilizonyooshwa kwa ustadi mkubwa. Zimeshikiliwa na nguzo nyingi za chuma zilizowekwa wima katika mpangilio maalum. Muundo huu unaonyesha kuwa eneo hili ni kituo cha umeme ambapo usambazaji wa nguvu za umeme umesimamiwa.

Nguzo za chuma zinaonekana kusimamishwa na kupangwa kwa njia maalum na kwa ustadi mwingi, huku zikiwa zimeunganishwa na vifaa maalum zikiwa na nyaya za umeme. Kando kidogo, kuna chumba kilicho na mchanganyiko wa rangi ya kijani kibichi, nyeupe na nyekundu, kikionyesha kuwa ni ofisi ya wahudumu wa mahali hapa.

Nguzo za chuma zinaonekana kusimamishwa na kupangwa kwa njia maalum, huku zikiwa na vifaa zinazoonekana kuunganisha nyaya za umeme. Watu wanaonekana wako katika kazi ya kuunganisha nyaya hizi.

Nyumba nyingi zimejengwa kwa mpangilio wa mji, huku maghorofa ya kisasa yenye urefu mkubwa yakitawala mandhari. Barabara zimepita katikati ya makazi haya zikiwa safi na pana, magari yameegeshwa kwa mpangilio kando kando. Miti ya kijani kibichi imetandazwa kwa uangalifu, ikileta hewa safi na uzuri wa asili katikati ya mji mkuu unaoonekana kuwa wa kisasa na uliopangwa vizuri.

Picha ya mwanariadha Eliud Kipchoge imechorwa ukutani kwa ustadi wa hali ya juu ikivutia macho kwa mchanganyiko wa rangi tofauti zilizotumika kuleta uhalisia na mvuto. Picha hiyo inaonyesha heshima na kumbukumbu ya mafanikio yake makubwa. Kando ya ukuta huo, magari mawili ya kibinafsi yenye rangi ya kijivu na nyeusi yameegeshwa kwa utaratibu.

Kuna watu wawili wazima, mwanamke na mwanamume na watoto wachanga ambao wanaonekana kuwa wanafunzi; wavulana kwa wasichana. Mwanamume anaonekana ameshika mche wa mmea mkononi mwake akiwa katika shughuli ya upanzi, huku watoto wakimwangalia kwa umakini.

Kuna mwanaume ambaye amevalia nguo ya rangi ya kijani kibichi. Anaonekana akiokota plastiki katika taka ambazo zimetupwa kandokando ya mto. Mto huo unaonekana kuwa na maji machafu kutokana na taka hii.

Kuna mfereji mkubwa ambao umeonekana umechimbwa kwa laini moja kwa moja na kutengenezwa ili kusafirisha maji taka. Watu wanaonekana wakiwa katika shughuli za ujenzi wa mfereji huu.

Pundamilia wanaonekana kando kando na katikati ya barabara iliyopita katikati ya pori. Wengine wanatavuna majani marefu yaliota kando huku wengine wamesimama katikati ya barabara kwa utulivu. Nyasi ndefu na mandhari ya asili yanazunguka barabara hii ikionyesha kuwa eneo hili ni porini na magari hupita kwa tahadhari.

Mto mmoja unaonekana ukipenyeza katikati ya msitu mnene, maji yake ni ya rangi ya kijivu kutokana na uchafu uliomo ndani na yanaonekana kuwa na utulivu mkubwa . Ndani ya mto huu mimea ya majini kama vile nyasi maji na majani ya kijani kibichi yameota kwa wingi, ikiashiria hali ya maji yaliyotuama.

Mwanamume mmoja ameketi huko akiteka maji kwenye vibuyu, akitumia bomba lililowekwa eneo hilo. Mazingira yanaonekana ni machafu, yakionyesha hali duni ya maisha katika eneo hili. Karibu na mahali anapotekea maji, kuna mto wenye maji machafu unaopita. Jambo linaloashiria changamoto ya upatikanaji wa maji safi, na salama.

Kuna watu ambao wanaonekana wamevalia nguo maalum, huku wakikusanya taka kwa kuziweka kwa gunia kubwa za samawati ambazo zinaonekana. Sehemu hii ina nyumba ambazo zimetengenezwa na mabati, ikiashiria hali duni ya maisha huko.

Barabara nyembamba ya vumbi inapita katikati ya msitu wenye miti mirefu iliyonyooka kando kando, ikiwa imetengeneza kivuli kizito juu ya barabara hio. Mtu mmoja anaonekana akitembea kwa utulivu kwenye barabara hii, akifuatilia njia iliyonyooka mbele yake.

Twiga mrefu anaonekana huku akiwa amepenya urefu wa miti ambayo inamzunguka. Kwa umbali kidogo majumba mengi yameonekana kuashiria kuwa hili ni jiji kubwa.

Nyumba za matope na mabati zinaonekana kuwa katika hali mbaya. Paa zao ni mbovu na baadhi zinaonekana kupasuka. Maji taka yanapita katikati ya nyumba hizi zikionyesha mazingira duni na hali ngumu ya maisha katika makazi haya.

Kuna watu mbali mbali ambao wanaonekana wakiwa wamevaa mavazi maalum enye mchanganyiko wa rangi ya kijani kibichi na njano wakiwa katika shughuli ya kusafisha mto kutokana na uchafu.

Mwanaume mmoja anaonekana akisamama kwa utulivu akitazama twiga aliyesongesha kichwa chake karibu na yeye kana kwamba anatarajia kupewa kitu, labda chakula. Twiga huyu ameonyesha hali ya upole na uaminifu huku nyuma yake ikionekana miti ya kiasili iliyochanua katika mzingira ya porini. Kwa umbali kidogo twiga mwengine anaonekana akiwa malishoni.

Kuna wanafunzi wa shule ya msingi ya wavulana kwa wasichana wakiwa wameandamana na watu wazima wanne ambao huenda wakawa ni walimu wao au wafadhili wa masomo. Kijana mmoja ameshikilia miti miwili kwa mikono yake na pembeni kuna kifaa cha kunyunyuzia maji cha rangi ya samawati. Siku hii inaonekana kuwa ni siku ya utunzaji wa mazingira.

Hapa tunaona mwanamke akiwa katika harakati ya kufua nguo, akitumia beseni tofauti tofauti zenye rangi kama vile ya nyekundu, samawati, nyeusi na kijani kibichi. Nyuma yake kuna nyumba ya mabati ambayo yamezeeka.

Kuna wanaume wawili ambao wanaonekana wakiwa katika shughuli ya kuokota chupa ambazo zimetapakaa kutokana na kutupwa kiholela holela kando kidogo mto wa majichafu unaonekana.

Mwanaume mmoja amesimama karibu na twiga akiwa amevalia kofia na jua na suruali ya rangi ya khaki , mikono yake miwili imeinuliwa kwa upole ikishikilia kichwa cha twiga akitabasamu kwa furaha

Kuna mto wenye maji chafu kutokana na taka ambayo imetupwa kandokando na ndani ya mto huo kiholela. Kuna makazi ambayo yamejengwa na mabati pembeni mwa mto huu kuonyesha mazingira ambayo ni duni.

Maji yanatiririka chini yakigonga mawe madogo na makubwa. Kando kando mwa mtiririko huo kuna miti ya kijani kibichi inayoonekana kustawi vyema. Maji hayo yanaonekana kuwa masafi yakimlika mwangaza wa jua na kuongeza mandhari ya utulivu sehemu hiyo.

Taka mingi imetupwa karibu na mto na nyengine kuingia kwa mto. Watu wanaonekana wakijitahidi kutoa taka kwa mto huku upande mwingine tinga tinga likivuta uchafu pamoja ili kusaidia kusafisha mto huo.

Mto unaonekana kuchafuka kutokana na takataka na uchafu iliyotupwa ndani yake. Hali inayodhirisha athari za uchafuzi wa mazingira. Mwanamke mmoja anaonekana akiwa anaosha gunia ndani, jambo linaloonyesha jinsi baadhi ya jamii bado hutegemea vyanzo vya maji hata pale vinapokuwa vimeathirika na uchafu.

Askari ameshikilia kifaa cha kunyunyizia maji, akiwa tayari kumwagilia mche uliopandwa. Wanaume wawili walioivaa suti nyeusi wamesimama karibu, wakiangalia kwa makini shughuli inayoendelea. Mwanamke mmoja anahusika moja kwa moja katika upandaji wa mche, kwa kurudisha udongo kwenye shimo la mche akitumia kijiko.

Bomba la maji lenye rangi ya kijani kibichi linaonekana likiwa limekorogewa simiti na nguzo ya chuma kulishikilia ili kulistili. Kando yake kuna mto unaonekana maji yakitiririka kwa mawe.

Eneo hili linaonekana kuwa na uchafu mwingi na watu wengi wanaishi humu. Mwanaume moja amelala chali na hali hiyo inaonyesha ufukara na uchochole ambao umejaa eneo hili. Mwanaume mwingine anaonekana akitapatapa, labda akitafuta kitu cha kula au kitu cha muhimu.

Kuna punda milia anaoonekana amesimama na kutazama kwa umakini mno. Mandhari alipo mnyama huyu panaonekana kuwa pori la wanyama kutokana na vichaka vingi vinavyoonekana kando kando yake.

Hali inaonyesha mazingira duni ambapo taka imetapakaa kila mahali na maji yameloa kutokana na mvua. Nyumba za mabati zimevunjika na mazingira yanaonyesha kuwa hali ya maisha ni duni ambapo uchafu na mvua vinachangia kudhiri maeneo haya.

Uchafu umetupwa kiholela pembezoni mwa njia ukiwemo plastiki, karatasi na taka za jikoni. Hali inayoashiria ukosefu wa huduma bora za usafi. Katika mandhari haya, maakazi ya vyumba vya mabati vinaonekana kukaribu. Mwanadada moja anaonekana akipita karibu na uchafu huo, amevaa kilemba cheusi kichwani na amejifunika na leso nyeupe.

Wanaume watatu wenye nguo za rangi ya kijani kibichi na kofia nyeupe wanaonekana wamesimama. Kando yao, ndovu watatu wanaonekana wakitembea karibu nao. Mwanaume mmoja anaonekana ameshikilia microphone labda kuwahutibia watu kuhusu umuhimu wa kutunza wanyama pori.

Mto umejaa uchafu mwingi kutokana na taka zilizo tupwa kando kando na ndani ya mto huyo, wanaume wanne wanaonekana wakifanya kazi ya kusafisha mto kwa kuchota taka zilizozama ndani ya maji

Kuna ndovu sita ambao wanaonekana wakitembea kandokando ya barabara huku gari la watalii likiwa karibu nao. Kwa umbali wanyama wengine wanaonekana wakiwa katika hali ya malisho.

Wanafunzi wavulana na wasichana pamoja na mwalimu wao. Wako tayari kwa shughuli ya kupanda miti. Mbele yao kuna miche ya miti ya aina mbalimbali ikiwa ni mchanganyiko wa miti ya kivuli na ya matunda. Shughuli hii nzima inaonyesha kuwa siku hii ni siku ya kutunza mazingira.

Simba jike anaonekana mtulivu huku akitazama kando kwa umakini mkubwa kana kwamba anafuatilia harakati fulani kwa macho makali. Amejilaza juu ya nyasi fupi katika uwanja kwenye manthari ya asili ya pori.

Taka zimetupwa kiholela kando kando na ndani ya mto. Maji ya mto huu yanaonekana kuwa machafu sana. Karibu na mto huu, kuna makaazi ya watu. Nyumba za hali ya chini zilizojengwa kwa mabati na vifaa visivyo imara. Hali inayoonyesha changamoto ya mazingira safi na afya kwa wakaazi wa eneo hili.

Kuna wanawake wawili, ambao wanaonekana wako katika shughuli ya kuteka maji, wakitumia vibuyu na ndoo zenye rangi tofauti, kama vile nyeupe, samawati, nyeusi, na ya njano. Sehemu hii ina mabomba ya maji mengi ambayo yanaonekana, kupitishwa mahala hapa.

Sanamu ya mzee Jomo Kenyatta imesimama kwa heshima kubwa mbele ya jengo la KICC. Ikionekana wazi ikiwa ni ishara ya kumbukumbu ya hitoria. Kwa nyuma chumba cha mikutano cha KICC chenye umbo la kipekee na ghorofa ya Times Towers vinaonekana vikitawala mandhari ya jiji.

Hili ni kundi la wanyama pori ambao huitwa punda milia wanaonekana kusimama kati kati ya barabara. Barabara hii inaonekana kupita kati kati ya pori.

Simba jike amejilaza kwa utulivu akiwa katika mazingira ya asili. Inaonekana kuwa amekalia sehemu ambapo kuna uzuio wa vichanga ili kuzuia watu wasije kumhatarisha maisha yake. Simba huyo anajitokeza kuwa mtulivu akiwa na macho yaliyo na utulivu na umakini.

Kuna maghorofa makubwa mingi yakionyesha kuwa ni mji kubwa na wenye shughuli mingi. Kuna miti inayozunguka na magari yanayosafiri kwenye barabara kuu katikati ya mji ikieleza harakati za kila siku na usafiri.

Kuna mto wenye maji chafu ambao unaonekana ukiwa umetupwa taka chafu ndani na kando kando yake. Watu wanaonekana wakiwa katika shughuli ya ku usafisha kwa kutoa taka. Kando kidogo kuna nyumba za mabati ambazo zinaonekana.

Magari ya kibinafisi na yale ya usafiri wa umma pamoja na malori yanaonekana yakiwa katika shughuli za kila siku za usafiri, barabara hii unaonekana kuwa ni barabara kuu kutoka na muundo wake wa kisasa, kando kando watu wanaonekana wakitembea huku wakiwa katika shughuli zao za kila siku.

Kuna mabasi ya usafiri wa umma, ambayo yanaonekana yameegeshwa kando kando ya barabara, huku moja likiwa lina mchanganyiko wa rangi ya kijani kibichi na njano na lina maandishi yanayosomeka, Perfect. Watu wanaonekana wakiwa katika shughuli zao za kila siku.

Mabasi ya usafiri wa umma, yameegeshwa kandokando ya barabara na mpangilio mzuri. Watu kadhaa wanaonekana wakijishughulisha na shughuli zao za kila siku, huku wengine wakiabiri mabasi hayo kwa utaratibu. Pembeni vibango vimewekwa, vikionyesha maeneo mbalimbali ambayo mabasi hayo hufika. Ikiashiria huduma ya usafiri, inayoratibiwa kwa ufanisi.

Basi la usafiri wa umma lenye mchanganyiko wa rangi nyeupe, samawati na machungwa imeegeshwa kando ya barabara. Mwanaume mmoja aliyevalia suti ya samawati anaonekana akiabiri basi hilio. Kuna kibango ambacho kimewekwa juu yake kikionyesha sehemu tofauti tofauti ambazo basi hili hufika.

Magari ya aina mbali mbali yanaonekana barabarani yakiendelea na shughuli za kila siku za usafiri. Kuna matatu, mabasi ya usafiri wa umma, magari ya kibinafsi na malori, yote yakiwa katika mwendo. Kwa uwazi, kuna basi la rangi ya waridi, lori la rangi ya samawati na gari la kibinafsi jeupe yakionekana wazi na kuongeza mchanganyiko wa usafiri katika eneo hili.

Kuna mabasi ya usafiri wa umma ambayo yanaonekana yameegeshwa kando kando ya barabara. Pembeni kuna watu ambao wanaonekana wakitembea wakienda katika shughuli zao za kila siku. Wahudumu wawili wanaonekana wamesimama karibu na basi moja.

Magari aina tofautitofauti yakiwemo mabasi, matatu, malori na yale ya kibinafsi yanaonekana. Askari wa trafiki wanaonekana wakiwa katika shughuli zao za kila siku za kuelekeza na kukagua magari.

Kuna magari ya usafiri wa umma ikiwemo mabasi na matatu yale ya kibinafsi na malori ambayo yanaonekana yakiwa katika shughuli za kila siku za usafiri. Mabasi aina mbalimbali yanaonekana yameegeshwa pia kando kando ya barabara ili kubeba abiria.

Magari ya kibinafsi pamoja na yale ya uchukuzi wa umma yanaonekana yakiwa katika shughuli za kila siku za usafiri. Barabara inayotumia linaonekana kuwa ni barabara kuu kutokana na muundo wa kisasa ambao umetumika. Kando kidogo kuna bango la tangazo linaloonekana.

Kuna mabasi ya usafiri wa umma ya kampuni ya City Shuttle yenye mchanganyiko wa rangi ya njano na samawati, ambayo yanaonekana yameegeshwa kando ya barabara. Mwanaume mmoja anaonekana ameshikilia kibango ambacho kinaonyesha sehemu tofauti tofauti ambazo basi hizi hufika, ikiwa na bei chini yake. Watu wanaonekana wakiwa katika shughuli zao za kila siku.

Mabasi ya umma yanayoonekana barabarani. Mengine yakiwa katika mwendo na mengine yameegeshwa pembeni. Watu wanapita wengine wakisubiri usafiri wakifanya shughuli zao za kila siku. Mandhari inaonyesha shughuli na nyingi za jiji na mwendo wa magari unaoendelea.

Barabara kuu ya kisasa inaonekana ikiwa na shuguli nyingi za usafiri. Huku magari ya kibinafsi, mabasi ya umma na malori yakielekea pande tofauti. Muendo wa barabara una njia pana na mipaka iliyochorwa vyema. Magari mengine yakiwa yanaenda upande mmoja na mengine upande mwingine. Hali inayoonyesha mtiririko mzuri wa usafiri wa kila siku.

Kuna magari madogo na mabasi ya usafiri wa uma ambayo yanaonekana yameegeshwa kando kando ya barabara . Vibango vidogo ambavyo vinasomeka, taxi vimewekwa juu ya haya magari madogo, huku kukiwa na kibango kikubwa ambacho kimeshikiliwa na mwanamme mmoja kando ya basi kubwa , kikionyesha sehemu basi hiyo hufika.

Kuna magari ya usafiri wa umma ikiwemo mabasi na matatu, ambayo yanaonekana yameegeshwa kando kando ya barabara. Matatu moja ina kibango ambacho kimewekwa pembeni mwa mlango kikionyesha sehemu tofauti tofauti ambazo matatu haya hufika. Watu wanaonekana wakiwa katika shughuli zao za kila siku, huku kando kando kukiwa na majumba makubwa ikionyesha sehemu hii ni katikati ya mji mkuu.

Mabasi ya usafiri wa umma yenye mchanganyiko wa rangi ya kijani kibichi, njano na nyekundu yameegeshwa kando, kando ya barabara. Watu wanaonekana wakiwa katika shughuli zao za kila siku huku wengine wakiabiri mabasi haya. Mwanaume mmoja ameshikilia kibango ambacho kinaonyesha sehemu tofauti, tofauti ambazo mabasi haya hufika.

Kuna magari ya usafiri wa umma, aina ya matatu, ambayo yanaonekana yameegeshwa kando kando ya barabara, huku yakiwa na vibango juu yao ambavyo vinaonyesha sehemu tofauti tofauti ambazo gari hizi hufika. Watu wanaonekana wakiwa katika shughuli zao za kila siku, huku wengine wakionekana kuwarai abiria waweze kuabiri gari hizi.

Basi la usafiri wa umma limeegeshwa kando ya barabara huku watu wachache wakiwarai abiria kuingia ndani. Wengine wanaonekana wakipita au kushughulika na shughuli zao za kila siku. Karibu na mlango wa basi kuna mtibango kilichowekwa kikionyesha orodha ya maeneo mbalimbali ambapo basi hili hufika ikiashiria huduma ya usafiri inaopatikana kwa urahisi katika eneo hili.

Kuna gari la usafiri wa umma, aina ya matatu, lenye rangi nyeupe, ambalo linaonekana limeegeshwa kando ya jumba kubwa lenye rangi nyekundu. Kuna vibango vilivyo juu yake vinavyoonyesha maandishi tofauti ya sehemu ambayo gari hili hufika.

Kuna gari ya usafiri wa umma aina ya matatu yenye mchanganyiko wa rangi nyeupe, njano, nyekundu na kijani kibichi, ambayo inaonekana imeegeshwa kando ya barabara. Mlango wake umefunguliwa, huku ndani kukiwa na abiria ambao wangoja kuabiri. Kuna kibango kilicho juu yake chenye maandishi inayosomeka Nakuru Direct Shuttle .

Kuna magari tofauti tofauti yakiwemo malori, matatu, mabasi na yale ya kibinafsi ambayo yanaonekana yakiwa katika shughuli za kila siku za usafiri. Mabasi mengine yanaonekana yameegeshwa kando kando ya barabara. Huku watu wakiwa katika shughuli zao za kila siku. Wengine wakisubiri kuabiri magari haya.

Kuna mabasi ya usafiri wa umma ambayo yanaonekana yameegeshwa kandokando ya barabara majawapo ikiwa na mchanganyiko wa rangi ya njano na samawati kando kidogo mwanaume anaonekana ameshikilia kibango ambacho kina maandishi yanayoonyesha sehemu mbalimbali ambazo basi hizi hufika.

Kuna magari ya usafiri wa umma yakiwemo mabasi na matatu ambayo yanaonekana pia na yale ya kibinafsi yenye rangi nyeupe na nyeusi. Askari wa usafiri wanaonekana wakiwa katika shughuli zao za kila siku za kuelekeza magari ,kandokando kuna majumba makubwa yakionyesha sehemu hii ni katikati ya mji mkuu.

Basi la abiria limeegeshwa kando ya barabara, mlango wake ukiwa wazi. Abiria wanaingia mmoja baada ya mwingine. Wengine wakiwa wamebeba mizigo midogo mikononi mwao. Mbele kidogo ya basi hilo kuna matatu nyeupe ambayo inaonekana pia kubeba abiria.

Kuna matatu za uchukuzi ambazo zinaonekana zimeegeshwa kando ya barabara. Pembeni mwa mlango kuna kibango kimoja kinaonekana kimeandikwa ikiwa kinaonyesha sehemu tofauti tofauti ambazo matatu hizi hufika.

Kuna magari ya uchukuzi wa umma aina ya matatu ambayo yanaonekana yameegeshwa kando kando ya barabara huku moja yao ikiwa ina mizigo juu yake. Vibango vya kuonesha sehemu tofauti tofauti vimewekwa juu yake. Watu wanaonekana wakiwa katika pilkapilka zao za kila siku huku wengine wakiabiri magari haya.

Kuna basi la usafiri wa umma ambalo linaonekana kuwa na mchanganyiko wa rangi nyekundu, nyeupe na kijivu, limeegeshwa kando ya barabara. Mwanamke mmoja aliyevalia sweta ya rangi njano anaonekana kuabiri basi hili. Pembeni mwa mlango, kuna kibango chenye maandishi yanayoonyesha sehemu tofauti tofauti basi hili hufika.

Basi tofauti tofauti yenye rangi tofauti kama vile ya njano, nyekundu na nyeupe, samawati na ya njano na maniseni madogo yenye rangi nyeupe yamo katika shughuli za kila siku za usafiri. Kando kidogo tunaona manyumba ya kuishi. Pia kuna miti ya kijani kibichi.

Kuna magari ya kibinafsi na yale ya umma ambayo yameegezwa kando ya barabara. Watu wanaonekana kuwa katika pilka pilka zao za kila siku. Pia kuna kibao ambacho kimeandikwa Meru Express Shuttle ambacho kinaashiria kuwa eneo hili ni eneo la usafirishaji wa umma.

Basi za usafiri wa umma zimeegeshwa. Moja ikiwa na rangi ya waridi na nyingine ikiwa na mchanganyiko wa rangi ya njano na kijani kibichi. Kuna kibango kilichowekwa kikieleza sehemu ambazo basi hizi husafiri. Wahudumu wa basi hawa wanaonekana wakiwaita abiria kwa furaha.

Mabasi ya usafiri yameegeshwa kando ya barabara. Yanatoa picha ya shughuli za kila siku ya usafiri wa umma. Watu wengi wanatembea kando ya barabara wakielekea kwenye majukumu yao. Mwanaume mmoja amesimama akiwa ameshikilia bango kubwa linaloonyesha maeneo ambapo basi hili hufika.

Mabasi yenye mchanganyiko wa rangi ya samawati na njano yanaonekana yakiwa yameegeshwa kando ya barabara. Kuna mabango mawili ambayo yanaonekana, moja likiwa na maandishi ya sehemu tofauti tofauti ambazo basi hizi hufika. Bango lingine ni tangazo la shule ya Nairobi Aviation College.

Kuna gari moshi lenye rangi nyekundu njano na nyeupe ambalo linaonekana likiwa kwenye mwendo wa kasi. Reli imepita kwenye eneo lililozingushiwa uzio wa mchanga kwa ajili ya usalama. Mandhari ya eneo hili inaonyesha tahadhari ya kutosha huku gari moshi hili likiwa limebeba abiria au mizigo.

Mabasi ya usafiri ya umma yameegeshwa. Basi aina ya City Hoppa, lenye mchanganyiko wa rangi ya kijani kibichi na nyeupe linaonekana. Kibango chenye maandishi yanayoonyesha sehemu mbalimbali ambazo basi hili linafika kimewekwa pembeni mwa mlango. Wahudumu wa basi hili wamesimama pembeni mwa mlango wakielekeza abiria.

Nissani zimeegeshwa kando ya barabara, zikiwa zimepangwa kwa utaratibu katika eneo la usafiri wa abiria. Kando yao kuna mabasi ya usafiri wa umma, pamoja na magari ya binafsi, yanayoonekana yakisonga polepole barabarani. Juu ya nissani , kuna kibao chenye maandishi yanayosomeka, Nakuru Direct, yakilenga kuwasaidia abiria kutambua moja kwa moja eneo ambalo magari hayo yanaelekea.

Basi limeegeshwa ambalo lina mchanganyiko wa rangi ya samwati, nyeupe, njano na hudhurungi kidogo. Nyuma ya basi hilo kuna maandishi yanayosomeka 105 shuttle yakionyesha jina ya basi hilo. Kando kidogo kuna kibango ambacho kinaonyesha sehemu ambazo basi hili linafika.

Kibango chenye kuonyesha sehemu ya kuvukia ya watu kinaonekana. Watu wamesimama kando wakingoja gari ziweze kupita ili waweze kuvuka. Magari ya kibinafsi ya usafiri wa umma pamoja na malori yanaonekana yakipita.

Mabasi ya usafiri wa umma yanaonekana yakiwa yanapita katikati ya eneo lenye shughuli nyingi. Moja ya mabasi hayo lina maandishi yanayoonekana wazi yakisema veteran . Karibu na barabara kuna maaskari wa usalama wa barabarani wakiwa kazini wakisimamia hali ya usafiri na usalama. Watu wengi wanaonekana wakifanya shughuli mbalimbali.

Kuna basi za usafiri wa uma pamoja na matatu ambazo zinaonekana zimeegeshwa kando kando ya barabara magari ya kibinafsi na malori yanaonekana yakipita. Watu wamo katika shughuli zao za kila siku. Kando kidogo kuna kibango ambacho kimeandikwa Pipeline railway station kikionyesha sehemu hii ni stesheni ya gari moshi pia.

Kuna matatu ya usafiri wa umma yenye mchanganyiko wa rangi tofauti kama vile nyeupe na kijivu ambayo yanaonekana yameegeshwa kando ya barabara. Vibango vinaonekana kuwekwa juu yao, vinavyoonyesha sehemu ambazo gari hizi hufika. Watu wanaonekana wakiwa katika pilkapilka zao za kila siku.

Mabasi aina ya City Hoppa yameegeshwa kando ya barabara, yakiwa tayari kwa ajili ya kuwahudumia abiria. Kando ya mlango kuna kibao maalum kilichowekwa, kuonyesha maeneo mbalimbali ambayo mabasi hayo husafiri. Wateja wanaonekana wakiingia kwa utaratibu, huku watu watatu waliovaa sare maalum, wakiwa karibu na mabasi, wakihusika kama wahudumu.

Kuna mabasi ya usafiri ya umma ambayo yanaonekana yameegeshwa kando kando ya barabara huku moja lao likiwa linaonekana lina mchanganyiko wa rangi ya kijani kibichi, samawati, nyekundu na nyeupe. Kando kidogo kuna kibango ambacho kinaonyesha sehemu mbalimbali ambazo basi hizi hufika.

Kuna mabasi ya usafiri wa umma yanayoonekana, huku mmoja wapo ikiwa na maandishi yanayosomeka Talisman. Basi hili lina mchanganyiko wa rangi ya samawati, kijivu, nyekundu, na nyeupe. Kando kidogo, mwanamke mmoja anaonekana ameshika kibango ambacho kina sehemu mbalimbali basi hizi hufika.

Kuna magari ya uchukuzi wa umma aina ya matatu yenye rangi nyeupe ambayo yanaonekana kuegeshwa kando kando ya barabara huku gari la kibinafsi likipita. Kuna kibango chenye maandishi yanaoonekana Safari Prestige, Kericho, Kisumu, Kakamega kikionyesha sehemu mbalimbali ambazo matatu haya hufika.

Mabasi ya usafiri ya umma yanaonekana yameegeshwa kando ya barabara. Kibango chenye maandishi meupe kinaonekana kimewekwa karibu na mlango kikionyesha sehemu mabalimbali ambazo basi hizi husafiri. Mhudumu anaonekana kuwakaribisha abiria ndani ya basi.

Basi kadhaa za usafiri wa umma zinaonekana zikiwa kwenye mwendo barabarani. Moja kati ya basi hizo zina rangi ya samawati na njano basi nyingine ina maandishi yaliyoandikwa wazi, zigi ambao huenda ni jina la kampuni au jina maarufu ya gari hilo. Askari wa barabarani wamesimama pembeni wakitekeleza majukumu yao ya kudhibiti na kusimamia usalama wa barabara.

Barabara kuu yenye upana wa kutosha inaonekana kuwa na shughuli nyingi za usafiri. Magari ya binafsi, malori makubwa ya mizigo na basi moja la usafiri wa umma lenye rangi ya samawati yote yanaendelea na safari zao. Baadhi ya magari yanaelekea upande mmoja wa barabara huku mengine yakielekea upande wa pili kuashiria kuwa ni barabara ya njia mbili.

Barabara kuu yenye njia mbili moja kwa magari yanayoelekea upande mmoja na nyingine kwa magari yanayokuja kwa upande wa pili. Barabara hio imejengwa vizuri ikiwa na alama za barabarani zilizo wazi kama vile mistari nyeupe. Kando na barabara, miti ya kupendeza imepandwa kwa mpangilio ikiwa ni sehemu ya juhudi ya kulinda mazingira na kupunguza vumbi.

Taka nyingi zimetupwa ovyo kila pembe ya eneo hili, kuanzia plastiki, mabaki ya vyakula, hadi mifuko isiyoharibika. Mazingira yamechafuliwa vibaya, hali inayosababisha harufu na kuvutia nzi. Kwa mbali makaazi ya watu yanaonekana yakizungukwa na hali hii ya uchafu. Mto uliopo karibu umejaa maji yenye rangi ya hudhurungi na mabaki ya taka.

Kuna lori kubwa lenye rangi nyeupe ambalo linaonekana limebeba taka. Huku taka nyingine ikiwa imewekwa ndani ya mangunia makubwa yenye rangi ya njano, nyeupe na ya kijani kibichi. Kuna watu ambao wanaonekana wamepanda juu ya lori hilo ambao huenda ndio wanasaidia katika shughuli ya kuokota taka.

Pipa kubwa la maji limeinuliwa juu kwa kutumia nguzo za chuma likiwa limesimama imara juu ya mnara mdogo. Kando ya eneo hii miti mbalimbali imemea na kutoa mandhari ya kijani yenye mvuto wa asili.

Pipa kubwa la maji ya kampuni ya technotank linaonekana. Kando yake kuna pipa ndogo ya maji. Bomba ndogo za maji zimeunganishwa kwa ustadi mkubwa kuonyesha mfumo mzuri wa kusambaza maji.

Maji safi yanaonekana kutiririka kutoka kwa bomba la maji lenye rangi ya njano. Mimea iliyo kando kando ya sehemu hii inaonekana kunawiri kutokana na kuwa na maji.

Taka inaonekana kutupwa kwa njia ambayo ni ya kiholela karibu na mto ikiwemo ya karatasi na plastiki. Mazingira yanaonekana kuwa machafu, Maji ya mto huu yanaonekana kuwa machafu.

Mabomba ya maji yenye kipenyo kimoja yamepangwa na kuekwa kwa mpangilio wa kitaalamu unao zingatia muundo maarufu wa usambazaji maji kwa namna inayopendeza macho.

Lori la kijani kibichi linaonekana likiwa limebeba uchafu. Juu ya lori hilo, kuna watu wachache wanaoonekana, labda wakisaidia katika ukusanyaji wa taka. Nyuma ya lori kuna magunia ya uchafu yanayoning'inia yakionyesha kuwa lori hilo linatumika katika kazi ya kuzoa taka katika eneo hilo.

Kuna pipa mbili kubwa za rangi nyeusi ambazo zinaonekana. Mabomba ya maji yenye rangi ya kijani kibichi yanaonekana kuunganisha pipa hizi mbili huku yakiwa yamepangwa vizuri kusambaza maji.

Kuna pipa nyeusi ya maji ambayo imefunikwa vizuri ikiashiria hifadhi salama ya maji ya matumizi. Pembeni yake kuna kikapu cha uchafu kilichojaa karatasi na taka nyingine kikionekana kuwa kimejaa kabisa. Vitu vyote hivi vimeweka nje ya nyumba katika eneo la wazi linalotumika kwa shughuli za nje.